watu wawili waliovalia mavazi maalum na vifaa kinga kama vile kofia na barakoa katika eneo la ndani lililozungukwa na vifaa pamoja na vifungashio, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji wa vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu wamesimama katika eneo lililo zungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyo pangwa kwa uustadi, vikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi wa pembejeo hizo za kilimo.

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha ya mazao aina ya nafaka kama vile maharage, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo kwaajili ya kilimo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "Twiga kiwanda cha kemikali". ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya kuku na maandishi yasomekayo kiboreshaji cha broila ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyochapisha kwa maneno yasomekayo Afrika vuna, ikiashiria ni maneno yatumikayo vilivyohifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu walio valia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile kofia ,miwani, barakoa na glavu katika eneo lililozungukwa na mashine itumikayo kwa ajili ya kutengeneza vifungashio mbalimbali ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Jopo la watu walio katika chombo cha moto mfano wa gari, wakibeba vifungashio vyenye rangi nyeupe. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya wanyama aina ya mbuzi na kondoo na maneno yasomekayo "extra mail" ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Kifungashio kilichochapishwa picha ya wanyama aina ya mbwa na paka na maneno yasomekayo "vidonge vya minyoo," ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwa ajili ya mifugo.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyoka zilizohifadhi vifungashio vya aina mbali mbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Kifungashio aina ya chupa iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo 'eksikupe' ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi dawa kwaajili ya mifugo.

Jopo la La watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa walio katika eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio vya aina mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi au uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Watu wawili walioketi katika eneo la ndani lenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ni eneo lililochapishwa maandishi yasomekayo "osho tunakuwa pamoja na wewe" ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lenye safu zilizopangwa zenye vifungashio vya aina mbali mbali, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeusi vyenye ukubwa tofauti tofauti kama vile kilo hamsini ,kilo ishirini na tano na kilo kumi vilivyochapishwa maandishi yasomekayo baraka mbolea akiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao aina ya mahindi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba lenye mimea inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya miti ya mipapai kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizokomaa na kuiva kwa rangi nyekundu. Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana lenye rangi nyeusi akiwa ameinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya vitunguu maji, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu wawili walioshika chombo mfano wa kikapu kilichohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeshika mkungu wa ndizi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na migomba, kuashiriani ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti ya aina ya zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea aina ya vitunguu maji ulivyoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumekalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika moja ya zao aina ya parachichi katika eneo la wazi mfano wa shamba, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba wakiwa na vifungashio maalumu, vilivyohifadhi zao aina la viazi ikiashiria kuwa ni eneo litulikana kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja wakiashiria ni watu wanaoweka zao hilo katika mifuko kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la viazi vitamu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioketi katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya kahawa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu waliosimama wakiwa wamebeba vikapu migongoni mwao katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao la chai ikiashiria ni eneo ulitumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la viazi, vilivovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya kahawa lililokomaa kwenye rangi nyekundu na kijani katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lliilozungukwa na zao aina ya mahindi yaliyokauka ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya nyanya zilizovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la maparachichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliye inama katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya karoti zilizovunwa na kukusanywa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na masanduku yaliyohifadhi zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishiaji na uandaaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimamia akiwa ameshika mazao ya mahindi yenye rangi ya manjano, katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao hayo yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, yakiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na uandaaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lilozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba iliyo na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo mfano wa shamba au bustani yenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi lililozungukwa na uwoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mapapai katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti ya zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kuwekwa katika safu zilizonyooka katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi lenye mkusanyiko wa zao la viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyebeba kifungashio aina ya kikapu kilichohifadhi nyanya katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo maalumu vilivyo hifadhi zao la kahawa katika eneo lililo zungukwa na zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani yenye mimea aina ya nyanya na vifungashio au vyombo maalumu, vilivyohifadhi zao hilo linaloashiria ni eneo alituwekalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio inama katika kifungashio kilichohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo lililozungukwa na zao la kahawa, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lilozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa mafungu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililo zungukwa na zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanya pamoja kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walio katika eneo la mfano bustani au shamba lenye mimea aina zao na nyanya zilizoota na kuchipua rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili waliovalia mavazi maalum, walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mikungu ya ndizi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea aina ya zao la pili pili hoho, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo waliozungukwa na vyombo maalumu vilivyohifadhi zao aina ya mananasi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uuzaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa na kutundikwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vyeupe lililohifadhi zao la viazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajli ya uzalishaji wa zao hilo ya biashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lilizungukwa na zao aina ya viazi, vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya karoti zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amebeba kifungashio katika eneo lililozungukwa na zao aina ya mahindi, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja ikiashiria ni eneo litumikawe kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshikilia zao aina ya pilipili hoho katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhi zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea aina ya zao la mahindi na matikiti maji ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lilizungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi kibichi, kuashiria ni eneo litumike kalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo kubwa mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, aina ya zao la vitunguu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani, yenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivyovunwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio la zao aina ya karoti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya njano, akiwa ameshika tawi lenye mti wenye zao la kahawa, katika eneo la wazi mfano wa shamba; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio pembezoni mwa chombo cha moto aina ya gari katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hili la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika chombo mfano wa beseni lililohifadhi zao la kahawa. Katika eneo lililozungukwa na miti ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Ikiashiria ni wakulima wanaovuna mazao hayo.

Jopo la watu walio katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni wakulima walio katika shamba hilo wakiangalia maendeleo ya mimea hiyo.

Watu wawili wamechuchumaa katika eneo lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni wakulima walio katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye zao aina ya mapapai, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na vyombo maalumu vinavyotumika kuhifadhi mazao, ikiashira ni wakulima wanaovuna mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye mikungu ya ndizi ikiashiria ni eneo walizotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika mimea yenye rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mkulima anayehudumia shamba hilo.

Mtu aliyejichuchumaa akiwa ameshika zao aina ya tikiti maji lililokatwa katika eneo lililozunguka na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliye katika eneo la shamba hilo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi waliovalia mavazi la ya bluu, wakifanya biashara aina ya parachichi ikiashiria ni wakulima wenyewe katika eneo hilo wakifanya biashara ya mazao yao.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye miti ya mipapai iliyopangwa katika safu zilizo nyooka ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, aliyemsimama katika eneo la wazi akiwa amebeba zao la tikiti maji, katika eneo lililozungukwa na zao hilo, ikiashiria ni mkulima aliye katika eneo la shamba hilo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe akiwa ameinama katika eneo la wazi mfano wa shamba iliyozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mkulima aliye katika shamba hilo.

Eneo mfano wa bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yakiwekwa pembeni ya mimea hiyo kama mfumo wa umwagiliaji. Ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo wakiotesha mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Eneo la shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani, kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lilogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye miti ya mipapai ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitishwa katika safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji ulio tengenezwa na wakulima, katika shamba hilo.

Mashine maalumu iliyokatika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko (nyeusi na manjano) iliyo katikati ya safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine za kieletroniki, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo Kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwaajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine zilizopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu yenye rangi nyekundu katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine, iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu kwa nyuma katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Watu wawili walio katika chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi iliyo katika eneo la wazi lenue udogo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni eneo litumikalo na mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi ya kijivu iliyo katikati ya safu za mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine iliyo katikati ya safu zilizozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine zilizogawanywa katika safu zilizo nyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalum zitumikazo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, iliozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.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

Mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililo zungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Mtu aliye juu ya mashine maalumu iliyo katikati ya safu zilizogawanywa zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Chombo cha moto aina ya tractor kilichofungwa mashine maalum nilicho katika eneo la mashamba ni mashine tumikayo kwa ajili ya usaidizi kwa shughuli za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko, nyekundu na nyeusi iliyo katika eneo la wazi lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba. Ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo la wazi mfano wa shamba kilichozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu zenye rangi mchanganyiko ya manjano na nyeusi zilizo katika eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa stadi na yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vyombo vya moto aina ya trekta vilivyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na uoto wa asili kama vile miti mirefu ikiashiria ni mashine zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uandalizi wa mazao ya chakula.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililopangwa vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula

Eneo la nje lililopangwa vifungashio vya aina mbalimbali, vilivyohifadhi nafaka tofauti tofauti ikiashiria ni eneo lijulikana kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi mfano wa bustani ama kitalu, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uoteshaji wa miti, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.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

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi ya kijani, aliye katika eneo la wazi mfano wa kitalu lenye miti iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni miti itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa lilizungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti mirefu, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Mtu aliyejichuchumaa akiwa amevalia fulana yenye rangi ya bluu katika eneo lilozungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye njia ndogo iliyo katisha katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Jopo la watu waliosimama katika eneo la wazi mfano wa kitalu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu lilitumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu, ikiashiria ni mantahri kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, iliyozunguukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti mirefu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiri ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha hidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyopangwa katika safu iliyonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwaajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililokunjwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani ,lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi , lenye mabomba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, na sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyowekwa juu ya vyombo maalumu, vilivyohifadhi kimiminika ithili ya maji, huku mimea iliyoota na kuchipua katika mabomba hayo, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha hidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hdroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe limegawanya katika sehemu yenye mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni bomba maalum litumikalo kwa ajili yakilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, limegawanywa katika safi zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka. Yenyewe iliyooza niliyoota inachukua rangi ya kijani kibichi. Huashiria ni mabomba maalum ya tunakayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo."

Chombo maalum chenye rangi mchanganyiko wa njano na nyeusi, chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwaajili ya kilimo cha hdroponi cha sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mabomba yopangwa katika safu zilizonyooka, kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu I'll iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kwa kuashiria a ni mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha hajipuni na sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi yaliyozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila ya kutumia udongo.

Eneo la bustani lilitengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotumika kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani liliopangwa mabomba kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hydroponi, cha sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyopangwa katika safu safi mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria nimegundua maalum yatumikae kwa ajili ya kilimo cha hydroponic ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyooteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo vitumikavyo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Vyombo maalumu vilivyotengenezwa kwa ustadi vilivyohifadhi kimiminika mithiri ya maji na kifuniko kilicho na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi cha sanyansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko ya buluu na nyeupe kilichozungumzwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo kitumikacho kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyoka kwenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo cha moto aina ya trekta kilicho katika eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Watu wawili walio katika eneo la wazi mfano wa shamba wakiwa wamebeba vikapu vilivyohifadhi zao la chai, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo kwa ajilii ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la nje ya sehemu maalum iliyotengenezwa na kuwekwa kwa ustadi, yenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani ya lililotengeneza na kuezekwa vizuri katika safu zilizo na mimea iliyoota na kuchipua miche, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliosimama katika eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Mtu aliyesimama katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, ililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya zilizokomaa na kuiva kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha kiwanda.

Mtu aliyeinama katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi yenye mimea ya aina ya zao la nyanya ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo kwa ajili ya viwanda

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa kustadi nililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kwa chini yaani eneo litumikalo kwa kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea aina ya zao la mananasi, yaliyoiva na kukomaa kwa rangi ya manjano na kijani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa Kwa ustadi, liliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la kabichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la uyoga ulioota na kuchipua kwa rangi nyeupe, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo kwa ajili ya viwanda.

Zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mifereji ya maji ikipita katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mifereji ikipita katikati ya safu hizo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yatiririshayo maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba lililo zungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba lililopitishwa katikati ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika bomba linalotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa bustani iliyozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika bustani hiyo.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

Bomba lililopitishwa pembezoni mwa safu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika eneo hilo la shamba.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

Mabomba yanayotiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mabomba madogo yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, katika eneo la wazi mfano wa shamba ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka zenye mabomba madogo, yaliyopitishwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopitishwa katika safu zilizonyooka katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba litilishayo maji kwa njia ya kunyunyiza katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba madogo yaliyopangwa katika safu zilizonyooka pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika mimea hiyo.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi ,vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori

Mnyama pori aina swala aliye katika eneo lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizokauka, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Ardhi yenye milima na mabonde

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambalale ndiyo mzunguko na wote wa asili kama vimesifupi vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hesabu ya wanyamapori.

Eneo kubwa lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu au eneo la mashamba makubwa.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lilozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile, vichaka na nyasi fupi. Kuashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya msitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa yenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.

Jopo la wanyamapori, aina ya swala na pundamilia, walio katika eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi, lina chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto, uliozungukwa na wote wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, ikitengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambalare, lililo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare iliyozungukwa na nyasi fupi ,vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa katika eneo la wazi lenye ardhi ya tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Eneo la wazi ambalo ni chanzo cha maji mfano wa bwawa. Limezungukwa na uoto wa asili kama vile nisfu na vichaka vilivyotawanywa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya wanyamapori na hifadhi.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto, utiririshao maji uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde limezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi na msitu.

Miti mikubwa miwili iliyo katika eneo la wazi yenye ardhi tambalale inazungukwa na utu wa asili wa sheria ni eneo kwa niaba yahifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde na chanzo cha maji mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi likiashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Jopo la wanyama pori aina ya pundamilia, walio pembezoni mwa chanzo cha maji mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili, kama vile nyasi fupi na miti, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye milima na mabonde, lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya misitu au eneo la mashamba makubwa.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi kwa ajili ya utalii.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa au mto uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa lilizungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti mirefu ikiashiria ni madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Mnyamapori aina ya twiga aliyesimama katika eneo la wazi llilozungukwa na uoto wa asili kamavile nyasi fupi, vichaka, na miti kuashiria ni eneo la mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa kubwa lililo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi ,vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza magari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto utiririshao maji kwa utulivu uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na miti kwa kuashiria ni madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Mti mkubwa wenye matawi yenye rangi ya kijani kibichi, ulio katika eneo la wazi lenye ardhi tambarale iliozungukwa na nyasi zilizokauka, ikiashiria ni mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyamapori aina ya simba aliye katika eneo la wazi zilizozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza madhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Jopo la wanyama wadufwao aina ya mbuzi, wenye ukubwa na rangi tofautitofauti, walio katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa mbao, kuashiria ni banda litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Jopo la wanyama wafugwao aina ya mbuzi na kondoo wenye ukubwa na rangi tofauti, walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mbao zilizotengeneza mfano wa banda, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.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

Vyombo maalumu venye rangi nyeusi vilivyotumika kuotesha mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya kuotesha mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "EA mbegu" kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au mshamba yenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Sehemu ya shamba yenye udongo wa rangi nyeusi ukiashiria rutuba na mimea inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mmea ya aina mbalimbali vilivyopangwa katika Safu zilizonyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa mazao ya aina mbalimbali kama vile vitunguu maji, karoti, bamia na matango ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa kicha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo "Mbegu za simlo" ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo mfano wa bustani wakiwa wameshika vifungashio vilivyohifadhi mbegu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao aina ya maboga, na maandishi yasomekayo ''EA MBEGU'', kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapisha picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na meneno yasomekayo mbegu za kifalme, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.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

Eneo la bustani litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima, kwa ajili ya shughuli mbali mbali za uoteshaji wa mimea.

Eneo la ndani lililo ezekwa lililopangiliwa kwa mpangilio wa katika safu zilizonyooka ni mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kudhibiti kuashiria ni eneo maalumu lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vyombo maalumu vilivyotengenezwa na kugawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni neo maalumu litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Vifungashio vyenye rangi tofauti tofauti, vilivyo pangwa kwa ustadi vikiwa vimehifadhi aina mbalimbali za nafaka kama vile maharage, ikiashiria ni vifungashio vilivyo hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneo yasomekayo “EA Mbegu” kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyoka zenye mimea iliyoota kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vyenye rangi ya kijani, vilivyochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kufunga shengu vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea kama vile kabichi, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu maji na pilipili hoho, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye vyombo maalumu vilivyooteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika Safu zilizonyooka, vilivyochapisha picha ya mimea ya aina mbalimbali Kama vile vitunguu na bamia, kuashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyooteshwa mimea iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu lililotengenezwa kwa ajilii ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa picha ya papai lililo katwa na maneno yasomekayo mbegu za kifalme ikiashiria ni kifungashio kinacho hifadhi mnegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na ku magazeti hapo stadium lililogawanywa katika safu zilizonyooka kwenye mimea iliyoota kwa rangi tofauti tofauti ikiwa kwa ajili ya utishaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vikiwa vimechapishwa picha ya mimea aina tofauti tofauti ikiashiria ni vifungashio vinavo hifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki, kilichochapisha picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za "SIMLAW", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani mfano wa duka lililopangwa katika safu zilizonyooka, zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.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

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa maneno yasomekayo "mbegu za Simlaw" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la wazi lililozungukwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao; yenye madirisha yenye nyavu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

watu wawili waliovalia mavazi maalumu na vifaa vya tiba wakiwa na mnyama aina ya mbwa aliyesimama juu ya meza akifanyiwa matibabu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao, lililo egeshwa katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mlango mdogo na dirisha lenye nyavu iliyoegeshwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama wafugwao.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa mabanda ya kutengeneza kwa mbao yenye madirisha madogo ya nyavu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama wafugwao.

Mnyama aina ya mbwa aliyesimama katika mlango wa banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi lilozungukwa na vibanda vinavyotengenezwa kwa mbao na wanyama wafugawo aina ya mbwa ikiashiria ni eneo litumika kwa ajili ya chanjo na tiba kwa wanyama hao.

Mnyama aina ya mbwa aliye simama juu ya mbao liyoegeshwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Jopo la wanyama wafugwao aina ya mbwa wenye rangi na ukubwa tofautitofauti walio katika eneo la wazi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya chanjo na tiba kwa mifugo hiyo .

Mnyama pori aina ya twiga aliyekatika eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama pori.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo walio katika eneo la wazi lililo zungukwa na jopo la watu ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi ya wanyama hao

Mnyama pori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori.

Mnyamapori aina ya swala akiwa katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyamapori aina ya tembo aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Wanyamapori aina ya twiga watatu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na jopo la watu wakiwalisha wanyamapori hao, ikiashiria ni eneo la hifadhi za wanyamapori.

Mnyama pori aina ya Twiga, aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti mirefu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili hifadhi ya wanyama hao.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti tofauti walio katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.